Kuna mchezaji wa mpira ambae ako hapa, mchezaji huyu anacheza mpira amevalia sare ya mpira ikiwa ni shati ya mchanganyiko wa nyeupe na nyekundu, short nyekundu na soksi nyekundu, mchezaji huyu ni mlemavu .

Kuna kitabu ambayo imeonyeshwa kwenye picha hii. Kitabu hii ina picha kadhaa. Picha sita, pichaa hii sita inaonyesha mojawapo ikona mtoto na pia katika karatasi hii kuna maandishi.

Inaonekana kuwa hawa ni wacheziji wa madondi, wa mchezo wa madondi. Wachezaji hawa pia wanaonekana kuwa ni walemavu kwa kuwa wameweza kukalia kiti kinachotumika kwa watu kuendeshea ambao hawawezi kutembea kwa miguu yao.

Kuna komyuta ambayo imewekelewa juu ya meza, Kompyuta hii ni ya aina ya Del ,pia kuna kiti hapo kando yake. Meza hii ni meza nyeupe.

Kuna jengo ambalo liko hapa. Jengo hili liko na mchoro ambayo inaonekana kuwa ni mchoro ya wanyama. Pia kando yake kuna mimea na nyuma ya jengo hilo pia kuna miti kadhaa ambazo ziko hapo.

Kuna wanaume wawili, wanaume hawa wanaonekana kuwa ni wanariadha, hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Wanakimbilia nchi ya Kenya, mmoja ameweza kuinua mikono yake na huyo mwingine kukimbia.

Kuna mlango hapa, mlango hii ni mlango ya mbao. Mlango huu unaonekana ni mlango wa kuingia kwenye darasa, darasa yenyewe inajulikana kama kidato cha kwanza R. Mlango hii ni ya mbao.